Maduka kama haya yanatumika katika shughuli nzima ya kibiashara kwa kusudi la kupata faida ikiwa inatumika kuuzia bidhaa tofauti tofauti vya kibiashara kama vile nguo vinavyoonekana mahali hapa, longi, shati, koti na vilevile bei ikiwa imeandikwa, moja ikiwa inaenda kwa shilingi mia nane.

Maduka kama haya hutumika katika shughuli mbalimbali za kibiashara ikiwemo kuuza bidhaa mbalimbali kama vile inavyoonekana hapa ikiuza bidhaa kama nguo, mishipi, viatu na vifaa vingine mbalimbali na tofauti tofauti, kwa ile kusudi la kupata faida.

Bidhaa za kibiashara ambazo zinazouzwa mahali hapa ni kama vile nguo, zile suruali za kuvalia ama suruali za ndani na nyinginezo ambazo zinauzwa katika duka hili kwa ile kusudi tu la kupata faida kutokana na bidhaa hizi ambazo zinauzwa mahali hapa.

Maduka kama haya hutumika katika shughuli mbali mbali za kibiashara kwa kusudi la kupata faida, ikiwa inatumika kuuzia bidhaa mbali mbali za kibiashara kama vile nguo, viatu, begi, na bidhaa zingine tofauti tofauti, ambazo zinaweza letea mfanyibiashara faida.

Sehemu hii ya duka inatumika kuendeleza shughuli mbalimbali za biashara, ikiwemo Ile ya kuuza nguo tofauti tofauti za akina dada, ambazo zimepangwa kwa ustadi kabisa, ili kuweza kuvutia wateja, ikionyesha ile shughuli ya kufanya biashara kwa kusubiria kupata faida.

Hii ni sehemu ya duka ambayo inatumika katika shughuli mbalimbali za kibishara kuuzia bidhaa tofautitofauti Ikiwemo nguo, viatu, begi na mengineo ambayo inaashiria vile shughuli za kibiashara kwa kusudi la kupata faida.

Maduka kama haya hutumika katika shughuli mbalimbali za kibiashara kuuza bidhaa tofauti tofauti ikiwemo nguo, viatu, begi na vifaa vingine tofauti tofauti ambapo wateja wanaweza fika mahali hapa na kufanya chaguo la vile vifaa am ambavyo ama bidhaa ambazo zimewapendeza wanaweza kuzipata na kuzinunua mahali hapa.

Sehemu ya duka hii inatumika kuuzia bidhaa mbalimbali za kibiashara kwa kusudi la kupata faida ikiwemo zile nguo za kina dada, viatu, zile gilasi ama zile miwani za kuvalia, begi na vinginezo ambazo zinatumika kuvalia na kujirembesha vizuri kabisa.

Maduka kama haya aina ya Vivo hutumika kufanyia shughuli mbalimbali za kibiashara za kuuzia bidhaa mbalimbali kama vile nguo, viatu na zinginezo ambapo wateja wanawea fika na kufanya ukaguzi wa vile nguo amabvyo vimewapendeza.

Panaonekana hapa duka, duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali kama vile nguo maanake nikijaribu kutazama umbali kidogo panaonekana pale nguo, jackets zinaonekana pale na vitu aina mbalimbali tu ambavyo vinapatikana kwenye duka hili.

Tumeonyeshwa hapa duka moja ambalo linaonyesha vile vifaa ambazo zinapatikana kwenye duka hili, likiwemo nguo aina mbalimbali, ikionekana vilevile, zile koti za suti zikionekana kwa umbali kidogo, tai, vile vile viatu ikionekana pale, vikiashiria tu bidhaa ambazo ziko kwenye duka hili.

Maduka kama haya hutumika katika shughuli nyingi za kibiashara ambapo wanabiashara ama wamiliki wa biashara mbali mbali hupata fursa ya kuuza bidhaa zao, ikiwemo vile: nguo, kofia, viatu, begi na vinginezo tu, ilikuwafikia wateja wao.

Tunaonyeshwa hapa duka nzuri sana la kuuzia bidhaa mbalimbali ikionekana pale kofia vile vile tunaonyeshwa kuna nguo kuna pia ile glasses ama miwani. Kwa umbali kidogo vilevile tunaona viatu, ikiashiria tu bidhaa tu ambayo inapatikana kwenye duka hili.

Duka hili linatumika katika shughuli mbali mbali za kibiashara kuuza bidhaa tofauti tofauti ambapo wateja wanaweza kutembelea duka hili na kununua bidhaa kama vile: kofia, nguo, begi na bidhaa nyingi nyingi mbali mbali ambazo zinauzwa mahali hapa.

Maduka kama hii hutumika katika shughuli za kibiashara kuuzia bidhaa mbalimbali, hii ikiwa ni ya kuuza bidhaa kama nguo, mahali ambapo wateja wanaweza kuja na kufanya ukaguzi wa nguo, na kuchagua ile aina ya nguo iliyo wapendeza.

Sehemu ya duka hii inayotambulika kama LC Waikiki ni sehemu ambayo inatumika kwa shughuli za kibiashara kuuza bidhaa mbalimbali na bidhaa tofauti tofauti kama vile nguo, viatu na vitu mbalimbali tu ambazo zinauzwa kwenye duka hili.

Panaonekana hapa duka la kuuzia nguo haswa nguo za wanawake hapa panapatikana zikiwa zimepakiwa vizuri ili kwamba ziweza kuvutia wateja kwa njia iliyo mwafaka kabisa.

Maduka kama haya hutumika na wanabiashara kuuzia bidhaa mbalimbali kwa minajili ya kupata faida ikiwemo nguo za aina mbalimbali kama koti, viatu na vingine vingi.

Tunaonyeshwa hapa duka moja la kuuzia viatu aina mbalimbali. Tunaona viatu vizuri sana ambazo vinaeza valiwa na watoto vilevile na wazee na wanadada. vilevile tunaonyeshwa viatu mbalimbali vizuri sana ambavyo vinaweza kuvaliwa na watu wote.

Duka hili la Levis linatumika katika shughuli za biashara kuuza bidhaa tofauti tofauti, ikionyesha bidhaa ambazo zinauzwa zikiwa zimepunguzwa bei kidogo, ikiwemo bidhaa kama: nguo, viatu na bidhaa mbali mbali ambazo zinapatikana kwenye duka hii.

Duka kama hii inatumika kwa shughuli za kibiashara kuuza nguo mahali ambapo wateja wanaweza kuja na kuchagua aina ya nguo ile ambayo ina wapendeza na wanaweza kuipata mahali hapa ikiwa inaonyesha tu ile shughuli ya kibiashara kununua na kuuza bidhaa kama nguo.

Tunaonyeshwa hapa duka la kuuzia nguo, nguo za rangi na nguo za aina tofauti tofauti pale tukionyeshwa kwamba zinaonekna kuwa zimepunguzwa bei kidogo kwa asilimia arobaini na tano.

Maduka kama haya vilevile hutumika kwa shughulimbalimbali ya kibiashara kuuza bidhaa mbalimbali na tofauti tofauti na matumizi tofauti tofauti kama vile tunavyoona mahali hapa ni sehemu ya kuuzia nguo za kuvalia.

Tunaonyeshwa hapa duka moja ambalo linalouzwa bidhaa tofauti tofauti; vikiwemo vile miwani ambavyo hutumiwa na wanadada kujirembesha. Tunaona vilevile kofia za wanadada, vilevile tunaonyeshwa vile vitu vya kuvaa shingoni na tunaona pia handbegi pale na viatu ambavyo wanadada wanazitumia kujirembesha vilivyo.

Maduka haya hutumika kwa njia mbali mbali za kibiashara kwa kusudi la kupata faida, ikiwa inatumika kuuzia bidhaa mbali mbali kama vile: nguo, ambapo wateja wanaeza kuja na kuchagua aina ya nguo ambayo imewapendeza na zile ambazo wanahitaji.

Tuonyeshwa hapa duka la kuuzia nguo, tunaona pale manguo ya aina mbali mbali yamepakiwa amayamepangwa vizuri kwenye foleni nzuri ya kuvutia wateja na ambayo inafanya wateja kupata nafasi nzuri ya kuchagua ile nguo ambayo inayopendeza zaidi.

Duka kama hii utumika katika shughuli mbalimbali za kibiashara, kuuza na kununua bidhaa ambapo wanabiashara wanaweka bidhaa zao wanaouza kama vile hii ni ya kuuza nguo mahali wateja wanaeza kuja na kuvikagua vile nguo viliowapendeza.

Aina hii ya pikipiki ambayo ni ya gurudumu tatu hutumika katika shughuli tofauti tofauti kama vile una eza kubebea abiria, vile vile ina weza kubeba mizigo katika maeneo ama kupeleka sehemu tofauti tofauti kama vile inavyo onekana katika jiji la Nairobi, mahali ambapo zinapatikana zikibeba mizigo na vile vile kusafirisha abiria kuwapeleka maeneo tofauti tofauti.

Sehemu ya uwanja huu inaonekana inatumika kuegeshea magari kama vile inavyofanyika wakati mwingi kwa mikutano, huwa kuna sehemu magari yanatengewa kuegeshewa kwa wale ambao wanahudhuria mikutano wakiwa na magari.

Kituo cha magari ni eneo maalum, ya kuuza magari na kununua magari yaliotumika, au mapya, ambapo wauzaji mbalimbali huweka magari yao kwa wateja kuchagua, ikilinganisha bei, hali ya magari na masharti ya malipo, ikiwa njia ya rahisi tu, na ile ya haraka, kwa wanunuzi kupata magari kwa bei nafuu, pamoja na , chaguo nyingi.

Magari haya matatu yamepakiwa katika sehemu ya kuegeshea magari ambayo inaashiria ile sehemu ambayo hutengewa magari kwa shuguli za kuegeshea mgari kwa wale wanaoweza kuhudhuria mkutano pale vijijini pamoja na magari yao.

Gari hili ndogo limeegeshwa katika kituo cha kuuzia magari ikiwa inaonyesha ile mahali ambapo wateja wa kununua magari wanaweza kuenda na kupata gari ama kuchagua lile gari ambalo linapendeza kwa minajili ya kufanyia shughuli mbali mbali.

Matairi haya yametengenezwa kwa mpira mgumu ili kushikilia barabara wakati magari yanaposafiri pale kwenye lami, ili kupunguza mshtuko na vilevile kubeba uzito wa gari na magurudumu huchangia sana katika usalama, udhabiti, pamoja na ufanisi wa magari barabarani.

Kituo cha magari ni eneo maalum ya kuuza na kununua magari yaliyotumika au magari mapya ambapo wauzaji wale mbalimbali wanaweza kuweka magari yao kwa mteja kuchagua, kulinganisha bei pamoja na kuangalia hali ya gari ambayo wanataka kununua na ni njia mojawapo rahisi na haraka ya wanunuzi kupata magari kwa bei nafuu, ikiwa ni ile ambayo iliyowapendeza ama waliyotaka kuchagua.

Tunaonyeshwa hapa ni mengi aina mbalimbali na vilevile zenye rangi tofauti tofauti kwenye kituo kubwa cha kuuzia magari ambapo wateja wanaweza kuja na kuzikagua na kujua ni magari aina yepi wanataka kununua mahali hapa

Panaonekana hapa magari tofauti tofauti yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja kuna pale gari ya rangi nyeusi kuna pale ya rangi nyeupe kuna nyingine pale gari ya aina ya Nissan, kuna aina ya Isuzu pale, nyingine pale inaonekana ikiwa kando tu yakiwa yamegeshwa kwenye kituo vile vile cha kuuzia na kufanya uonyesho wa magari ya kuuza.

Gari hili la rangi nyekundu linaonekana limeegeshwa mahali ambapo imetulia katika kituo cha kuuza na kununua magari ambapo wateja wale wakununua magari wanaweza kuchagua magari ambayo wanaitaji ili wakaweze kuitumia katika shughuli mbalimbali.

Gari hili aina ya Nissan hutumika kufanyia shughuli mbali kama vile za kibiashara vilevile kusafirishia abiria nje na ndani ya jiji na kusafirishia vitu ama bidhaa za vyakula ama vile vya maduka makubwa.

Gari hii aina ya Nissan imepakiwa kule uwanjani na ambayo hutumika kusafirishia vifaa mingi mingi za shughuli za kazi. Vilevile inaweza kutumika kusafirishia abiria kupeleka mahali pengine.

Tunaonyeshwa hapa gari moja aina ya Nissan la kampuni fulani likiwa limesimama kando ya ule mlima ambapo unaonekana kuwa limepakiwa mahali pale.

Eneo hili lilijengwa ili kutumika kama eneo la kuegeshea magari, ikiwa ni gari la kutumika katika shughuli mbali mbali za usafiri wa mtu binafsi, katika shughuli za kibiashara ama kufanya usafiri wa kutembea maeneo tofauti tofauti ya nchi ama ya eneo moja.

Gari moja aina ya Nissan linaonekana limeegeshwa katika soko ama kituo cha kuuzia magari katika mji ama jiji. Gari hili ni la rangi nyeupe ama kwa kiingereza white .

Hiki ni kituo kikuu cha kuegeshea magari ambayo yanauzwa ikiwa inatumika kama kituo kikuu cha kuuzia magari ambapo wateja wanaweza kufika mahali hapa na kufanya ukaguzi wa ile magari ambayo wanahitaji ama yale magari ambayo yanawapendeza na kuweza kuyanunua mahali hapa.

Kituo hiki ni kituo kikuu cha kupakia na kuuza magari ambapo yanaonekana yamelainika kwa njia nzuri sana kwa foleni nzuri ikiwa inaashiria ile hali ambapo inavutia wateja wa kununua magari. Wanaweza fika mahali hapa na kuvikagua vizuri na kuchagua yale ambayo imeweza kuwapendeza.

Tunaonyeshwa hapa magari kadha ambazo zimepakiwa pale kwenye uwanja unaoonekana kuwa na shughuli ya mkutano, maana pale kwa umbali kidogo tunaonyeshwa hema nyeupe ambazo zinaashiria kwamba kuna mkutano ambao unaendelea mahali hapa.

Magari haya yamepakiwa kwenye uwanja ambao unaonekana una mazingira masafi ikiwa inaonyesha ile kituo kikuu cha kuuzia magari na ambapo magari yanapata kununuliwa na wale wateja ambao wanahitaji gari mbalimbali.

Panaonekana hapa gari limepakiwa kwenye kituo cha kuuzia magari huku picha ikionyesha sehemu ya ndani ya gari hii, ambayo inatumika kufanya kuweza kueleza gari ni aina gani, gari ni sehemu zipi na inaweza kutumika vipi.

Tunaonyeshwa hapa wazee wenye asili ya kizungu ambao wanaonekana wanasalimiana wakiwa wamesimama kando ya kile kituo cha kuuzia magari, ikionekana wanatabasamu kwa furaha kama vile wameweza mmoja wao ameuzia mwingine gari, mwingine akanunua lile gari.

Hii ni shughuli nzima ya mipangilio ya mazishi ambayo inaendelea mahali hapa ikionyesha ni mazishi ama mipangilio ya mazishi ya mtoto Ariana ambayo inashughulikiwa mahali hapa wakijaribu kufanya shughuli za harakati za maziko yake.

Gari hii aina ya subaru ambayo ni ya rangi nyeupe inaonekana imeegeshwa kando ya vyumba ama kando ya mijengo ya vyumba vya ghorofa ambayo inaashiria tu ile mahali ambapo panaeza nunuliwa gari ambazo ziko tayari kuuzwa.

Magari haya makubwa aina ya lori hutumika kusafirishia magari kupeleka kwenye vituo vikuu vya kuuzia magari ikionyesha tu ile shughuli ya ununuzi na kuagiza magari mapya ili ili ikaweze kuuzwa pale kwenye vituo vikuu vya kununua na kuuza magari.

Gari hii kubwa aina ya Land Cruiser linalotambulika kama Rawa Auto inaonekana limeegeshwa kwenye kituo kikuu cha kuuzia na kununua magari, ambapo wateja wale wa kununua magari wanaweza kuja mahali hapa na kupata aina ya gari wanayotaka kununua.

Tunaonyeshwa hapa gari moja nzuri sana la rangi nyeupe, ambalo linaonekana likiwasha mataa, likiwa barabarani, linaonekana likiwa linasongeshwa kupelekwa mahali pengine.

Sehemu hii ya uwanja inaonekana ilitengwa kutumika kama sehemu ya kuegeshea magari, kama vile inavyofanyika katika mikutano mbalimbali ambapo wale wanaohudhuria wakiwa na magari huwa na sehemu ambayo imetengwa ya wao kutumia kuegesha magari yao.

Magari matatu hapa yanaonekana yameegeshwa kwenye kituo cha kuuzia magari. Panaonekana hapa gari nyekundu, pale katikati ni gari nyekundu, ya kwanza ni nyeupe, ya pale katikati ni nyekundu, kisha pale upande mwingine gari ni nyeusi.

Kituo kama hiki cha magari hutumika kuuza na kununua magari ikiwa ni mahali ambapo wateja wanaweza kuja na kutafuta aina ya gari ambayo wanahitaji ikilinganishwa na ile mahitaji yao katika vituo hivi vya kuuza na kununua magari

Hapa tunaonyeshwa gari moja lenye rangi nyeupe ambalo ni la aina la subaru ambalo limeegeshwa kwenye kituo cha kuuzia magari likiwa tayari kuuzwa ama tayari kununuliwa na wale wateja wa kununua magari.

Tunaonyeshwa hapa magari makubwa na aina tofauti tofauti ya magari yakiwa yameegeshwa hapa penye kituo cha kuuzia na kununua magari aina mbali mbali.

Inaonyeshwa hapa gari moja ndogo ambalo limepakiwa likiwa juu ya lingine likiashiria tayari kuuzwa ama kununuliwa na wateja.

Gari hapa aina ya KCS linaonekana limeegeshwa kwenye kituo cha magari ambapo ni gari ya rangi nyeusi ikionyesha tu kwamba labda ni gari ambalo linauzwa ama liko tayari kwa mauzo.

Gari hili limeegeshwa katika sehemu moja ya kiwanja ambayo ilitengwa ili kutumika kuwa mahali pa kuegeshea magari, kama vile inavyotumika ama ilivyo katika mikutano wakati wale wanaohudhuria mikutano na magari hukua na sehemu ya kuegesha magari yao.

Hii ni soko au eneo maalum ambapo magari ya aina mbalimbali huuzwa na kununuliwa iwe ni mapya au yaliyotumika ambapo vilevile ni sehemu ambayo wauzaji na wanunuzi hukutana moja kwa moja kufanya ile biashara ya ununuzi na uuzaji wa magari.

Sehemu hii ni mahali ambapo inaonekana ilitengwa ikatumike kama mahali pa kuegeshea magari kwa wale ambao wanahudhuria mkutano unaoonekana unaendelea mahali hapa wakiwa na magari, wakionyesha ile hali ya kujipanga tu, kuhakikisha mkutano unaendelea bila matatizo yoyote.

Tunaonyeshwa hapa gari moja aina ya Land cruiser likiwa limesimama ama limeegeshwa karibu na barabara huku likiwa kwenye mazingira , miti pale ikiwa kando yake pale tunaonyeshwa vilevile lango ukiashiria kituo cha kuuzia ama kununua magari.

Hapa panaonekana gari moja nyeupe aina ya Nissan ambayo hutumika kubebea abiria kwenda sehemu mbalimbali likiwa limepakiwa barabarani. Aidha, labda inabeba abiria ama inapeleka abiria mahali fulani.

Gari hii aina ya Nissan hutumika kufanyia shughuli mbali mbali kama vile kusafirisha abiria, ama kufanya shughuli za kibiashara kwa kusafirisha watu wa kampuni fulani, ama vifaa vya kampuni vinavyotumika katika biashara.

Tunaonyeshwa hapa gari aina ya Nissan ambayo inaonekana imeegeshwa kando ya jengo kubwa hapa lenye ghorofa kadhaa ambayo inaonekana iko tayari kwa mauzo ama kwa ununuzi.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ambayo inaonekana imeegeshwa ikionyesha sehemu ya ndani ambapo mteja anaweza kuikagua ni aina gani ya gari, iko na vifaa vipi ndani na ni sehemu ambayo dereva hutumia kuimiliki gari wakati anaiendelesha.

Malori makubwa kama haya hutumika kusafirishia magari kuyapeleka kwenye vituo vya kuuzia magari, ikiwa inaashiria tu ile shughuli za biashara za kuuza na kununua magari mahali ambapo wateja wanaweza kupata magari wanayotaka ama wanayotamani kuvinunua katika vituo ya kuuzia magari.

Sehemu hii inaonekana kama sehemu ambayo imetengwa ikatumike kama sehemu ya kuegesha magari kwa wale ambao wamehudhuria mkutano huu unaoendelea katika sehemu hii.

Hii ni sehemu ya soko, ambayo inatumika katika harakati nzima ya kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo zile shanga, ambazo zinaonyesha ile asili ya kiafrika, ambazo zinaweza kuvutia watalii, na zinaweza kuonyesha ile asili ya kiafrika, na ya kitamaduni ya waafrika.

Masoko kama haya ni maeneo ambapo bidhaa na huduma huuzwa pamoja na kununuliwa yakichangia ukuaji wa uchumi kwa kuwakutanisha wale wauzaji pamoja na wanunuzi ili kuwezesha ushindani wa bei pamoja na kukuza biashara katika nchi na vilevile inasaidia katika maendeleo ya nchi.

Hii ni soko ambayo inatumika katika shughuli mbalimbali za kibiashara, kuuzia bidhaa tofauti tofauti, kama vile matunda, viazi, ndizi embe na mengine, kwa kusudi la kupata faida, ikiashiria Ile shughuli nyingi za kibiashara ambazo huendeshwa kwenye masoko kama haya.

Soko ni mahali ambapo biashara ama shughuli nyingi tu za kibiashara hufanyika mahali ambapo wanabiashara wanaenda kuuza bidhaa zao na ni vilevile mahali ambapo wateja wale wanunuzi wanaweza kuenda kutafuta bidhaa wanazohitaji na watazipata kwenye soko.

Hii ni soko ambayo inatumiwa na wana biashara kuuza bidhaa mbalimbali ambapo inaonekana mahali hapa kama ni matunda kama vile nyanya, mandizi machungwa embe vitungu na bidhaa mbalimbali ambazo zinatumika kwa shughuli mbalimbali za nyumbani.

Mama huyu ni mwanabiashara ambaye anaonekana akiwa sokoni akiuza bidhaa zake ambazo ni karoti, mandizi na bidhaa nyingine mbalimbali likiwa ni soko la kuuza bidhaa mbalimbali ambapo wateja vilevile wanatembelea soki hili kuja kununua na kuuza ama kununua bidhaa zile ambazo wanahitaji.

Duka hii inatumika kwa shughuli mbalimbali za kibiashara kwa kusudi la kupata faida ikiwa ni duka la kuuza bidhaa kama vile viatu mahali ambapo wateja wanaweza kuja na kuchagua vile viatu ambavyo wanahitaji ama vile ambavyo vimewapendeza ili kutumia katika shughuli zao.

Vikapu hizi hutumika kule kwenye masoko ambapo zinaweza kutumika kupimia na kubeba bidhaa mbalimbali kama vile mahindi, maharagwe, minji viazi na zinginezo kwa minajili ya biashara.

Tunaonyeshwa hapa soko haswa sehemu moja ambayo inauza mandizi ikionyesha pale mandizi aina tofauti tofauti ikiwa imepangwa pale tayari kuuzwa na tayari kununuliwa na wateja.

Sehemu ya kuuzia bidhaa kama vile vyakula kwenye soko inaonekana kwenye picha hii, naona kuna mandizi pale yamepakiwa kwenye bucket , kuna vitunguu, kuna vilevile vile viazi vitamu vinaonekana pale vimepakiwa vizuri ili kwamba viweze kuvutia wale wanunuzi.

Tunaonyeshwa hapa soko la kuuzia bidhaa ama bidhaa za chakula ama ya vyakula mbalimbali ikiwemo pale tunaona nyanya vikiuzwa pale, tunaona vilevile viazi vitamu vimepakiwa pale na matunda mengine tu ama ya vyakula vingine tu ambazo zinatumika kuweka chakula.

Panaonekana hapa sehemu ya ndani ya duka kubwa ya kuuzia bidhaa mbalimbali ambayo, ambalo linaweza kuhifadhi vitu tu mbalimbali na vitu kwa kiwango kikubwa ambapo wanunuzi wanaweza pata bidhaa karibu ya kila aina kwenye duka hili.

Tunaonyeshwa hapa soko ambalo lina shughuli mbalimbali watu wakijishughulisha na mashughuli za kibiashara wengine kununua, wengine kuuza na tunaona pale mwingine ambaye anaonekana kujishughulisha na mambo ya ujenzi wa barabara.

Soko kama hii hutumika au hutumiwa kuendesha shughuli mbalimbali za kibiashara ikiwa ni mahali ambapo wateja ama wakulima wanaweza kuja kuuza bidhaa zao kama matunda yanayoonekana mahali hapa kwa njia ama kwa ile kusudi la kupata faida.

Soko jipya la Kenyatta ni mahali ama mahala penye shughuli nyingi tu za kibiashara ambapo wale wanabiashara wanaweza kuomba ama kukodisha maduka ya biashara kwenye soko hilo na kuweza kuuza bidhaa zao na vile vile kuhakikisha usalama wa bidhaa zao kwenye soko hili.

Tunaonyeshwa hapa picha ya soko ambayo inaonekana watu wakiwa pale wanajishugulisha na shuguli za kuuza na kununua. Tunaona pale wamama wakiwa wameketi tayari kuuza bidhaa zao ikiwemo viazi, vitunguu na vinginezo, vilevile tukiona pale wateja wakiwa wanajaribu kununua zile bidhaa.

Panaonekana hapa soko la kuuzia nguo ikiwa iko na offer ya siku hiyo ya kuuzia nguo naona pale wameandika mia tatu ikionyesha kwamba labda siku zilizopita ilikua inauzwa mia tano lakini wanaonekana kuwa na offer wakiuza nguo hizi kwa shilingi mia tatu pekee.

Soko ni mahali ambapo watu wanakuja kununua na kuuza bidhaa zao, ikionyesha mahali hapa soko ya chakula ikiwa na vitu mbali mbali kama vile: viazi vitamu, ikiwa na vitunguu, ikiwa na mandizi na vitu vingine mbali mbali, ikionyesha tu ile shughuli za biashara ambazo zinapatikana ama ziko katika masoko.

Tumeonyeshwa hapa soko moja kubwa ambalo lina shughuli nyingi tu za kibiashara za kuzuia vitu kama vile vyakula, nguo na vitu mingi tu ambazo zinapatikana kwenye soko za kibiashara.

Tunaonyeshwa hapa soko ambalo ni la kuuzia bidhaa mbalimbali la kiasili ya kiafrika. Tunaona pale muundo wa wanyama pori vilevile kama vile ndovu, tunaona muundo wa twiga na wanyama wengi vilevile aina tofauti tofauti.

Picha hii inaonyesha bidhaa ambazo zinauzwa kwenye soko, tukiona pale bidhaa tofauti tofauti vya kutumia nyumbani vikiwa vimepakiwa kwenye bucket kadhaa pale vikiwa tayari kuuzwa.

Hivi ni viazi ambavyo vimepimwa kwa viwango tofauti tofauti ikilinganishwa na bei yake, vile vingi vikiashiria kwamba ni bei ya juu ukilinganisha na vile vyenye mikebe midogo ambazo zinauzwa kule sokoni.

Soko hapa inaonekana yenye shughuli nyingi tu za biashara ikiwemo kusafirisha abiria kuwapeleka sehemu mbalimbali kufanyia biashara na vile vile kwenye soko mahali ambapo watu huuza na kununua bidhaa mbali mbali.

Soko ni mahali ambapo wanabiashara wanakutana ama wanakusanyika kwa kusudi la kufanya biashara na kupata faida ambapo vilevile wateja wanaweza kutembelea soko na kutafuta bidhaa. ambazo wanahitaji kwa matumizi ya nyumbani

Tunaonyeshwa hapa soko moja kubwa ambalo hutumika na shughuli mbalimbali tu za kibiashara hapa pakiwa panaonekana bado wenyeji hawajaanza kufungua biashara yao ikiashiria tu shughuli ambazo ziko kwenye masoko mbalimbali za humu nchini.

Soko kubwa hapa linaonekana likiwa limejaa shughuli mingi sana za kibiashara. Panaonekana pale wamama wakiwa wametulia pale kwenye sehemu zao za kuuzia. Panaonekana vilevile watu wengi tu wakiweza kuuza bidhaa zao mbalimbali kama vile mboga na menginezo.

Hii ni soko yenye shughuli nyingi tu za kibiashara ambapo wanabiashara wanaweza kuja na bidhaa zao na kuweza kukutana na wateja mahali hapa na kuweza kuuza bidhaa zao ikiwa inaonyesha tu hii ni shughuli ya ununuzi na uuzaji wa bidhaa ikiashiria ile shughli nyingi za kibiashara kwa kusudi na kupata faida.

Tunaona hapa soko la kuuzia bidhaa kama vile bidhaa za wamama vile mabegi ambayo wamama wanaweza kutumia pale sokoni wakienda kufanya ununuzi wa bidhaa za kutumia nyumbani.

Tunaonyeshwa hapa pahali pa kuuzia matunda aina mbali mbali kwenye soko hapa pakionekana matunda aina ya embe vile vile tunaonyeshwa matunda aina ya chungwa na pale vile vile tunaonyeshwa avocado na matunda menginezo.

Tunaonyeshwa hapa picha ya sehemu ya duka ambayo inauza bidhaa tofauti tofauti zenye asili ya kiafrika, tukiona pale michoro ya binadamu, tukiona vilevile michoro ya wanyama kama vile ndovu na wanyama wengine ikionyesha tu shughuli za kibiashara kwenye maduka.

Chumba hiki chenye ghorofa kadhaa ,kimejengwa kwa minajili ya shughuli za kibiashara kupata faida kwa njia ya kukodisha vyumba hivi , ikiashiria ile uekezaji njia mojawapo za sasa za kuwekeza katika mali isiyohamishika.

Mjengo huu wa ghorofa kadhaa, huwa unatumika kwa kusudi la kupata faida za kibiashara, kutokana na uuzaji wa vyumba vya kukodisha na vilevile vinatumika kufanyia shughuli mbalimbali, kama vile kuweka sehemu ya ofisi na sehemu zingine tu ambazo zinaashiria, ile uwekezaji wa mali ambazo haziwezi zikahamishika.

Chumba hiki kimejengwa kwa kusudi la kutoa huduma mbalimbali ikiwemo ya malazi. Ikiashiria ile uwekezaji ama mbinu mojawapo ya kisasa ya uwekezaji ya mali ambayo haiwezi ikahamishika kama vile ujenzi ya vyumba vya kulala.

Chumba hiki kubwa lenye ghorofa kadhaa, limegawanywa mle ndani likawe na vyumba nyingi za kutumia katika shuguli mbalimbali, ikiwemo ile ya malazi ikiwa inaonyesha kuwa na ile sehemu ya kuogelea hapa nje, ikiashiria ile uwekezaji wa mali ambazo haziwezi zikahamishika.

Mjengo huu hutumika kufanyia biashara kwa minajili ya kupata faida kutokana na shughuli za kukodisha na vilivile ikiashiria ile uekeshaji ambayo ni mbinu mojawapo wa kisasa ya kuekeza katika ujenzi wa jumba vya kulala ikiashilia mali ambayo haiwezi ikahamishika.

Machumba kama haya, hutumika kupata zile huduma za malazi ambapo ni mali ambayo mtu anaweza jenga nyumba kwa njia au kwa ile shughuli ya kukodisha inayoashiria ile mali isiyohamishika ikiwa ni njia mojawapo ya kisasa ya kuekeza.

Ujenzi wa ukuta huu unaashiria ule wa kuleta usalama kwa mali ambayo yamo mahali hapa, ikiashiria ile njia mojawapo ya uwekezaji ya mali ambayo haziwezi zikahamishika kwa kujenga jumba za kukodisha kwa kusudi la kupata faida.

Bango hili linatumika kutoa maeleza ya vile vyumba vya kupeana huduma za malazi ambazo zinaashiria zimejegwa na sasa zinauzwa zikiwa zinaonyesha bei kwamba zinauzwa kwa dollar elfu arubaini ikiwa inaonyesha vile vile mahali ambapo wanaweza kupiga simu na kuweza kupewa maelezo zaidi.

Tunaonyeshwa hapa sehemu ya nyumba ama ya chumba chenye ghorofa kadhaa, ambayo hupeana huduma za kulala ama ile ya malezi, ikionyesha tu vile vyumba visivyo ama mali isiyohamasika, ambayo hupeana huduma kama hizo za malezi na huduma zingine.

Ujenzi wa vyumba kama hivi vya kulala ni njia moja wapo ya kuwekeza kwa kujenga nyumba ya kulala kisha kuyakodisha ili kwamba kuweza kuwekeza kwa mali ambayo haziwezi zikaisha.

Hapa panaonyeshwa bango lenye maandishi Pearl Court Northlands view ambalo linaashiria huduma za malazi ama vyumba vya kulala na huduma nyingine.

Kuna ukuta wa mabati hapa ambapo unaashiria sehemu ambayo inalindwa ama ambao inaendelea na mjengo ikionyesha mbao ambazo ni zile za kutumia katika mjengo.

Tunaonyeshwa hapa vyumba vikubwa vya ghorofa kadhaa ambazo zimejengwa kwa njia safi kabisa ambazo zinatumika kupeana huduma za malazi na mashughuli mengine ikiwemo labda ofisini na mambo mengine.

Kuekeza katika mali isiyohamishika ni njia mojawapo za uwekezaji ambapo unatumia kufanya ujenzi wa vyumba vya kukodisha kisha kuwaruhusu wateja kutumia vyumba hivyo kwa njia ama kwa ile kusudi la kupata faida.

Chumba moja maridadi hapa inaonekana ikiwa imechukuliwa picha nzuri sana pale gari ikiwa imeegeshwa pale kando. Ikiwa imejengwa na mjengo wa kisasa ikiashiria tu mvuto wa mjengo.

Tunaonyeshwa hapa chumba mmoja kuu ambalo linaashiria zile huduma za nyumba ama huduma zinazohusiana na vyumba vile vya visivyohamishika.

Tunaonyeshwa hapa chumba kikubwa cha orofa kadhaa ambalo bado liko kwa shughuli za ujenzi huku vile vile tukiona kando yake pale kwa umbali kidogo twa onyeshwa jengo lingine vile vile kubwa lenye orofa kadhaa likiwa linaonekana limesha malizika.

Tunaonyeshwa hapa picha ya vyumba kadhaa zenye ghorofa kadhaa vilievile vikiwa vimeonyeshwa kwa njia safi mno ikiashiria ile mali ambayo haiwezi ikahamishika ama ile huduma ambazo zinapatikana kwenye mavyumba hivi, vikiwemo malazi.

Chumba hiki lenye ghorofa mbili linatumika katika shughuli mbalimbali za kibiashara, ambapo watu wanaweza kukodisha kufanyia biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile vinavyoonyesha mahali hapa, duka moja la Safaricom la kuuza ama kupeana huduma za Safaricom.

Ujenzi wa vyumba vikubwa kama hivi hutumika kupeana ama kutoa huduma ya malazi ambapo mwenyeji ama wamiliki wa vyumba hivi huvijenga na kisha kuyakodisha ili kwamba wakaweze kupata faida vile inavyofaa

Tumeonyeshwa hapa chumba kubwa lenye zaidi ya ghorofa kumi ambalo limesimama pale huku lingine likonekana kwa umbali kidogo, likiashiria tu ile utunzaji wa mali ambazo haziwezi kuhamishika.

Vyumba vya kukodisha vinaonekana hapa vikiwa vinaashiria kumalizika, ujenzi wao kumalizika na kwamba yako tayari kuingiwa na wateja ikiwa na bango lile la kuashiria kwamba jumba au vyumba hivi vinaweza kuingiwa na watu maana ziko tayari kabisa.

Bango hili ni la kutoa maelezo ya nyumba ama ya vyumba vya kukodisha ambavyo vimejengwa na shughuli za kuekeza zimejengwa ili kwamba zikaweza kukodishwa, ni mahali ambapo watu wanaweza kwenda kuishi na kuweza kuonyesha zile huduma za mali zisizohamishika.

Chumba hiki hutumika katika shughuli za malazi ikionyesha ama ikiashiria zile huduma za real estate ambazo zinahusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji, uendelezaji na usimamizi wa mali isiyohamishika kama vile nyumba, viwanja, mashamba na majengo yale ya biashara.

Bango hili ndogo ni la kuhamasisha wapitanjia kuwaonesha kwamba kuna mashamba ama vijisehemu ya mashamba ambayo yanauzwa mahali hapa ya kupeana zile huduma za mali zisizohamishika ama zile huduma za malazi.

Hapa panaonekana jumba kubwa lenye ghorofa tano ambalo linaashiria ile muhuduma za mali ambazo haziwezi zikahamishika huku vile vile jumba lingine lenye ghorofa kadha likionekana kwa umbali kidogo likiwa kando la hili lenye ghorofa tano.

Tunaonyeshwa hapa vyumba ambavyo vinatumika kwa matumizi mbalimbali tukiona pale zile ambazo zinatumika kwa malezi ama za kulala na vilevile tunaona chumba kingine cha kufanyia biashara ama ya kuuzia bidhaa mbalimbali.

Tunaona hapa vyumba vikubwa vyenye ghorofa kadhaa ambazo huwa zinatumika kwa matumizi mbalimbali kama vile malazi, wengine hutumia kama ofisi, wengine huviweka kuwa kama shule, ama mahali kwa wanafunzi kulala, na matumizi mengine mengi tu ambazo vyumba hivi huwa zinatumika.

Panaonekana hapa chumba cha ghorofa kadhaa ikionekana kwa umbali kidogo ikiashiria tu zile huduma ambazo zinapatikanaa katika mali ambayo haziwezi kuhamishika ama zile mali halisi.

Vyumba hivi ni vile ambavyo hujengwa ili kupeana huduma mbalimbali kama zile za malezi na kufanyia shughuli zingine mbalimbali ambazo hupatikana kwenye manyumba ikionyesha ama ikiashiria ile njia ama namna ya uwekezaji kwa mali isiyohamishika.

Panaonekana hapa chumba kubwa cha ghorofa kadhaa likiwa kwa umbali kidogo likiwa limejengwa pale kando la jengo lingine na pia kuna majengo mengine hapo kando kando yakiashiria tu ile shughuli za mali ambayo haziwezi kuhamishika ama zile mali halisi.

Tunaonyeshwa hapa duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali la kampuni ya Naivas likiwa pale na bango ambalo limeandikwa Naivas likiashiria tu duka hilo kubwa la Naivas liko mahali pale ambapo bidhaa mbalimbali zinapatikana pale.

Maduka makubwa hutumika kwa shughuli nyingi za kibiashara, zikiwa zinapatikana bidhaa mbalimbali tofauti tofauti zenye matumizi mbalimbali mahali hapa. Sehemu hii ya ndani inaonyesha mahali pa kuuzia mayai.

Tunaonyeshwa hapa bango moja ambalo liko kwenye duka moja la kibiashara ambalo linafahamika kama CarreFour inalohamasisha wateja ama wale wanaoingia kuingia kununua kwenye duka hili kujisajili kwenye MyClub App ambayo wateja wanaweza kufuatilia ama kujua habari za bidhaa kwenye duka hili.

Sehemu hii ya duka kuu, inatumika kushughulikia mambo ya kibiashara, kuuzia bidhaa tofauti tofauti, ikiwemo mafriji makubwa, sufuria zile za kisasa, na vilevile, maflaski ambazo zinatumika kubebea chai ama bidhaa nyingi nyingi ambazo zinaweza kupatikana katika sehemu hii.

Maduka kuu kama haya hutumika katika shughuli mbali mbali za kibiashara kwa kusudi la kupata faida, ambapo bidhaa mbali mbali na bidhaa tofauti tofauti za matumizi tofauti tofauti zinapatikana mahali hapa, ambapo wateja wanaeza fika na kufanya ununuzi na kuchagua vile vifaa ambavyo wanazihitaji katika matumizi yao ya kila siku ama matumizi ya kawaida.

Sehemu hii ya duka kuu inatumika kuendelesha shughuli mbalimbali za kibiashara kwa kusudi la kupata faida kuuzia bidhaa tofauti tofauti ikiwemo mafriji vilevile zile tarakilishi za kutazama video ama kutazama habari na vilevile bidhaa tofauti tofauti ambayo zinapatikana katika maduka haya makuu.

Sehemu hii ya ndani ya duka kuu inatumika katika shughuli mbalimbali za kibiashara kupitia bidhaa tofautitofauti ikiwemo mikate, maandazi na vitu vingine vingi ambazo zinatumika katika shughuli za kila siku ikiwemo vyakula na vilevile vifaa vingine vya kutumia katika shule kufanyia mafunzo kama vile vitabu na vilevile bidhaa zingine tu kama vile friji na menginezo.

Duka hii kuu ni ya shughuli zima ya kibiashara kuuza bidhaa mbalimbali na bidhaa tofauti tofauti za kibiashara ikiwemo mafriji, unga na bidhaa mengine mbalimbali za matumizi za binadamu pale nyumbani ikiashiria ile shughuli za kibiashara ambazo zinapatikana kwenye maduka makuu.

Sehemu hii ya ndani ya duka kuu, hutumika kuuzia ama katika shughuli mbali mbali za kibiashara. Huuza bidhaa tofauti tofauti, ikiwemo vyakula kama vile unga, mikate, keki, na mengine tofauti tofauti, pamoja na vifaa vingine tu zile za matumizi za kibinadamu.

Duka kuu vilevile aina ya supermarket inaonyeshwa kwenye picha hii ikiwa inaonyesha vilevile sehemu ya ndani ikiwa na shughuli mbalimbali, wateja ama customers wanunuzi pia wakinunua wakifanya ununuzi wao wengine wakitoka wengine wakiingia ikiashiria tu shughuli nzima ambayo hupatikana pale kwenye duka kuu kama aina hii.

Duka kuu la kuuzia bidhaa linaonekana picha hii ikionyesha sehemu ya ndani haswa, sehemu ya kuuzia mikate. Naona pale sehemu ya kuuza bidhaa mengine kama mafuta na menginezo tu ambazo zinaonekana kwenye picha.

Duka kuu hutumika katika shughuli mbali mbali za biashara kuuza bidhaa mbali mbali na bidhaa tofauti tofauti ambapo wateja wanaweza kununua ama kufanya ununuzi katika maduka haya na kupata Yale bidhaa ambazo wanahitaji na ambazo ni muhimu katika maisha Yao.

Tunaonyeshwa hapa bidhaa ambazo zinapatikana kwenye maduka makubwa za kuuzia bidhaa mbalimbali ikiwemo vile vya chakula, matunda, nguo, viatu, vitanda na menginezo tu picha hii ikionyeshwa vile ambavyo vinatumika kuweka vyakula ili kuongeza ladha ya chakula.

Sehemu hii ya duka kuu inatumika kwa shughuli za kibiashara mbali mbali kuuzia vifaa ama vitu tofauti tofauti za biashara kama vile vyakula vya umbwa ambavyo vinapewa umbwa ili kwamba ikaweze kuimarisha afya yao.

Maduka makuu hutumika kwa shughuli mbalimbali za kibiashara ambapo unapata wanauza bidhaa mbalimbali na bidhaa tofauti tofauti, ambazo ni muhimu katika maisha ya binadamu, na ambapo wateja wanaweza kuja na kuchagua zile vifaa ambazo wanahitaji katika matumizi yao ya kila siku.

Tunaonyeshwa hapa duka moja kuu ambalo picha inaonyesha sehemu ya ndani huku mteja mmoja ama mnunuzi akifanya ununuzi wake kwenye duka hili humo ndani.

Sehemu hii ya duka kuu inatumika katika shughuli tofauti tofauti za kibiashara kuuza bidhaa mbalimbali, sehemu hii ikionyesha ni mahali pa kununua nyama za wanyama tofauti tofauti kama vile ng'ombe, mbuzi, samaki na wengine.

Panaonekana hapa duka la kuuzia bidhaa, maduka makuu ya kuuzia bidha tofauti tofauti kama Naivas Supermarket na kwenye picha hii tunaonyeshwa sehemu ya kuhudumia wateja almarufu customer service ya mahali ambako wateja wanaweza enda kuuliza maswali kuhusu bidhaa ama vitu vingine ambazo zina husiana na duka hili.

Duka kuu aina ya supermarket inaonekana kwenye picha hii ikiwa inaonyesha bidhaa mbalimbali tu ambazo zinapatikana kwenye duka hili kama vile inavyoonekana kwenye picha ikionyesha tu sehemu moja ambayo iko na vifaa mbalimbali za kutumia.

Sehemu hii ya duka kuu ndipo malipo yanapokelewa ya wateja ambao wamefanya shughuli ya ununuzi, ikiashiria ama ikionyesha ile shughuli nzima ya kibiashara ambayo inaendelea mahali hapa ama katika maduka haya makubwa ya kibiashara.

Panaonekana hapa Duka kuu la kuuza vifaa tofauti tofauti kama vilebegi kama vile vifaa chakula aina ya unga idhaa za shule za kufanyiamafunzo bidhaa za kufanyia mchezo kama vilempira ni Duka ambalo halikosi lina bidhaa nyingi za kutumia na binadamu.

Tunaona hapa duka kubwa la kuuzia bidhaa tofauti tofauti aina ya super market tukiona pale vitu kama soda na vitu vingine ambazo zinauzwa kwenye maduka haya makubwa.

Tunaonyeshwa hapa duka kuu ambalo linatumika kuuzia bidhaa mbalimbali, hapa pakionyeshwa sehemu ya kuuzia vitu vya kula kama vile mkate, tunaonyeshwa mandazi aina mbalimbali vikiwa vimepakiwa vizuri ikiwatayari kununuliwa na wateja.

Duka kuu la kuuzia bidhaa mbalimbali aina ya supermarket inaonyeshwa kwenye picha hii, pale pakiwa panaonekana sehemu ya kuuzia mikate na vitu mbalimbali kama vile mandazi na vitu vingine tofauti tofauti.

Duka kuu aina ya Supermarket linaonekana sehemu ya ndani haswa kulingana na picha hii ikionyesha sehemu ya kuuzia matunda. Vile vile ikionyesha pale kwa umbali mahali ambapo wateja wanalipa bidhaa ambazo wamenunua kwenye duka hili.

Sehemu ya ndani ya duka kuu kama hii inafanyika ama inafanyiwa shughuli mbalimbali za kibiashara ikiwemo kuuza bidhaa tofauti tofauti kama vile mayai, matunda na vitu bidhaa zingine za chakula na vitu mbalimbali.

Sehemu hii ya ndani ya duka kuu ni mahali ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa ambapo wateja wanaweza kuja na kufanya ununuzi wa bidhaa ambazo wanaitaji kwa shughuli zao tofauti tofauti za kinyumbani.

Maduka haya kuu kama hii inatumika kwa shughuli za kibiashara kuuza bidhaa mbali mbali za kibiashara ikiwemo mafuta, ikiwemo bidhaa zingine kama vile sabuni na vitu vingine vya matumizi.

Panaonekana hapa duka kubwa, duka kuu ambayo, ambalo linauzwa bidhaa mbalimbali, ila hapa kwenye picha hii, tunaonyeshwa sehemu moja tu ya kuuzia matunda na zile mboga tofauti tofauti, za watu kuzitumia manyumbani.

Hapa tunaonyeshwa duka kubwa la Naivas ambalo ni mojawapo ya maduka mazuri sana na makubwa humu nchini ambayo picha hii ikionyesha sehemu ya ndani ambayo inauza bidhaa kama vile omo na nyinginezo zikiwa zimeshushwa bei.

Duka kubwa kama hii hutumika kuendeshea shughuli nyingi za kibiashara ambapo hutumiwa kuuza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula, vifaa vya usafi, bidhaa zile za kutumia nyumbani, mavazi na zingenezo ambazo vinaweza kusaidia katika shughuli za binadamu za kila siku.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka ama duka kuu ambayo hutumika katika shughuli za kibiashara, mahali ambapo wateja wanaweza kuenda na kupata bidhaa kwa wingi na kuweza kuvinunua. Bidhaa ambazo ni safi, ni nzuri na ni zile za kudumu na ni zile ambazo zinaweza kutumika katika shughuli za nyumbani.